Kuna umati wa watu waliopanga foleni huku kuna wafanyikazi wa serikali waliovaa nguo za kijani na wameketi chini ya hema na kuna wengine nje ya hema na nguo hizo nyuma zimeandika huduma namba kumaanisha kuwa wamekuja kusajili watu kadi zao za huduma namba.

Namuona ni mtukufu rais wa nchi ya Kenya daktari William Ruto na kando yake ni jaji mkuu, Martha Koome. Anatabasamu huku mtukufu rais anamuonyesha saa ambayo iko mkononi mwake wakiwa katika ikulu

Ofisini mwa serikali pa huduma kenya, na ndani kuna mteja na watoza huduma mbalimbali ambao wanamwongelesha. Ndani kuna mtu ako na kompyuta mbalimbali.

Ni uwanjani pa michezo ya soka yaani kadada. Kuna watu wachache wanaotazama wakiwa kwenye viti vyenye rangi ya bendera ya nchi ya Kenya. Wachezaji wawili wa timu tofauti wanamenyana na kuitaka kuipiga mpira ambayo iko juu hewani.

Ni uwanjani mwa michezo aina ya kandanda, kwenye viti vijani ninaona mashabiki waliovaa mavazi aina ainati, ikiwemo ya timu wanaoishabikia, kwenye uwanja ni wachezaji wawili, mmoja anasherekea kwa furaha mingi, huku mwingine anamtazama.

Mashambiki wa nchi ya Kenya wakiwa kwenye uwanja wakisherehekea kwa furaha uku wengine wakishikilia bendera ya nchi hio kuonyesha uzalendo. Wamevaa mavazi ya rangi ya taifa na wengine wakiwa na kofia za kitaifa pia.

Ni halaiki ya watu waliovaa nguo tofauti tofauti, wengine wakiwa wamevaa kofia na wengine kuvaa jezi ya timu hio ya taifa ya Kenya uku wako uwanjani kushabikia timu hio na kuna mlami pia ambaye ameketi chini.

Chumba kikubwa inayo meta meta na kuwashwa taa kwenye paa imeifanya kuvutia sana. Madirisha yamefunguliwa na kuna viti kadhaa ndani, huku mwanzo kukiwa na wahudumu walioketi na wakiwa wamevaa nguo ya nyekundu na nyeupe, sehemu iliyo andikwa meza ya habari.

Watu ni watano ambao wamekaa kwenye viti, wawili wakiwa na karatasi ,wakimuonesha mmoja wao, ambaye inaonekana ndiye mwenye ofisi hio, na wawili wakitazama na kuzungumza naye kwa kuwa wako katika ofisi ya huduma za kenya ili kuhudumiwa.

Ni mashabiki ambao wanasherekea kwa furaha na bashasha huku wakiinua mikono yao kwa vicheko na nderemo mingi saaana. Wana mavazi tofauti huku wengine wakiwa wamevaa jezi ya timu wanaoshangilia.

Wafanyi kazi wa serikali wakiwa wameketi vitini, chini ya hema ambao ni meupe, wamevaa nguo kijani, na wengine wamevaa nguo nyeupe wote wakiwa wamevaa barakoa. wanahudumia wateja mbali mbali ambao pia wamevaa barakoa.

Ni uwanjani pa michezo ya mpira wa wavu. Kuna viti vilivyo na rangi ya bendera ya taifa la Kenya. Pia kuna mashabiki wachache walioketi uko. Wachezaji wamejikusanya wakiwa na nguo samawati na nambari tofauti tofauti mgongoni mwao.

Ni umati wa watu ambao ni mashabiki wa timu ya taifa ya raga ya nchi ya Kenya. Huku wakiwa wamevaa nguo ya kuashiria upendo wa nchi yao, na hata kuvaa kofia ya kisanaa huku wengine wakiwa wamebeba bendera kuashiria upendo.

Ni bomba kubwa kijani cha maji na kuna maji machafu ya matope ambayo yanatiririka chini yake, upande mwingine kuwa kuna kisima cha maji kubwa na hata mawe madogo madogo na hata mti iliyozingira sehemu hiyo.

Inaonekana kuwa ni mwanasheria aliyebeba kipaasa sauti akiwa anazungumza, amevaa suti na kwenye kiwiko ni saa na ameweka mkono wake moja kwenye chombo hicho mbele yake nyuma ni bango iliyoandikwa kitengo cha raia cha mahakama kuu ya milimani.

Umati wa watu ambao haswa ni mashambiki wa timu ya taifa na wana furaha mpwitompwito wengi wakiwa na nguo tofauti na mwanamke mmoja akiwa amevaa shati la taifa la Kenya lililoandikwa Kenya Airways.

Bomba kubwa kijani cha maji na kuna maji machafu ya matope ambayo yanatiririka chini yake. Upande mwengine kuna uzio kuzidisha usalama, mawe madogo madogo na hata mimea midogo midogo imezingira bomba hili.

Ofisi hii ni mwa Huduma Kenya. Ukutani ukiwa umepakwa rangi yanayoashiria bendera ya nchi. Watu wa huduma wato wakitumia tarakilishi huku wanajamii wanaosubiri muda wao wa kusaidiwa wakiwa wameketi kwenye viti. Kwenye ukuta kuna maandishi:- usajili wa usaidizi wa kibinafsi, huduma za pensheni, huduma za KRA, huduma za NSSF na hata huduma ya SHA.

Ofisini ambapo kuna watu kwa kuwa mikono yaonekana, kwenye meza kuna kijisanduku kijivu ambacho ndani kimepangwa vitambulisho kwa ukundi na kufungwa na uzi.

Majaji watatu wakiwa pale mahakama kuu na wamevaa nguo za kijaji nyekundu na nyeusi, mmoja akiwa ni jaji mkuu wa Kenya Martha Koome, kando yake wakiwa manaibu wake mmoja akiwa amevaa miwani, na wameshikilia barakoa wote mikononi, wakiwa wanatabasamu.